Minara ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kusaidia usambazaji wa nishati ambayo imeunganishwa na waya inayopitisha umeme na kupeleka majumbani.

Transfoma lililoshikiliwa na nguzo mbili, ambalo limeunganishwa na nyaya zinazosaidia kwa ajili ya kusambaza nishati ya umeme majumbani.

Nguzo za umeme ambazo zimewekewa vitransifoma vidogo vidogo, vile vile zina nyaya za umeme kwa ajili ya kusambazia nishati hiyo majumbani.

Nguzo za umeme ambazo zimesimamishwa na kuunganishwa na nyaya za umeme, zinazotumika kwa ajili ya kusambazia umeme majumbani.

Transifoma la umeme ambalo limeshikiliwa na nguzo mbili zilizounganishwa na nyaya, ambazo zinatumika kwa ajili ya kusafirishia nishati hiyo.

Watu wakiwa wamesimama huku pembeni yao kukiwa na taa za barabarani, ambazo zimetumika kwa ajili ya kuongozea magari, vilevile wapo kwenye alama ya pundamilia kwa ajili ya kuvuka.

Barabara ambayo inapitiwa na vyombo vya moto, vilevile ina taa za barabarani ambazo zinasaidia kwa ajili ya magari kupita.

Wakandarasi wa ujenzi wa barabara wakiwa wanatengeneza barabara, kwa kutumia mashine ama mitambo maalumu, ambapo baadhi yao ina rangi ya njano.

Utengenezaji wa barabara ambao unahusianisha na utumiaji wa mashine kwa ajili ya kutengenezea, ili kurahisisha shughuli za usafirishaji.

Makutano ya barabara ambayo yanatumika kwa ajili ya kupitia vyombo vya moto. Vilevile pamechora alama ya barabarani ijulikanayo kwa jina la pundamilia, kwa ajili ya watu kuvuka.

Utengenezaji wa barabara, ambao unahusianisha na kutumia mashine za kutengenezea ili kurahisisha shughuli za usafirishaji.

Watu wawili wakiwa wamepanda kwenye chombo cha moto ambacho kinajulikana kwa jina la pikipiki, ambapo wanapita kwenye barabara iliyotengenezwa kwa kutumia lami na pembeni yao kukiwa na nyumba.

Mafundi wakiwa wanatengeneza barabara kwa kutumia mitambo inayosaidia utengenezaji huo ili kurahisisha shughuli za usafirishaji.

Mwanaume aliyepanda kwenye gari linalotumika kubebea takataka za majumbani, lenye rangi ya bluu. Ambalo linapita katikati ya mji.

Vijana wawili ambapo mmoja wao akiwa amevalia nguo zenye rangi ya bluu, wakiwa wanapakia mizigo kwenye gari la takataka ambazo zinatumika sanasana majumbani.

Mfereji uliyojengwa ama kuchimbwa kwa ajili ya kusaidia upitishaji wa maji taka ambayo yanatumiwa majumbani.

Sehemu ambayo imetengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma ambayo inatumiwa kwa ajili ya kuifadhia takataka, huku kukiwa na mwanaume anaye yatoa.

Takataka za aina mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye eneo moja. Huku kukiwa na wanyama kama mbuzi, vilevile kwa mbele kuna makazi ya watu.

Sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kuhifadhia, takataka za aina mbalimbali ambayo ipo pembezoni mwa nyumba.

Mabomba yanayotumika kwa ajili ya kupitishia ama kusafirishia majitaka ambayo yana rangi nyeusi, vilevile yamechorwa mstari wenye rangi ya kijani.

Mwanaume mmoja akiwa anashusha matakataka ambayo yapo kwenye viroba katika gurudumu la tairi moja, na kuyaweka katika vyombo vinavyotumika ili kuhifadhia takataka hizo.

Choo kinachotumika kwa ajili ya watu kufanyia haja kubwa, vilevile kina njia ambayo inaruhusu upitishaji wa maji taka.

Chombo ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka za aina mbalimbali, ikiwemo chupa za plastiki pamoja na makaratasi ambacho kina matobo.

Vijana kadhaa wakiwa wanafanya shughuli za kimaendeleo za usafishaji mazingira, ambao mmoja wao akiwa ameshikilia chepeo na mwingine akiwa ameshikilia gunia kwa ajili ya kuwekea takataka.

Vyoo vya kuhamishika vimewekwa kwenye sehemu ya majani vilevile vimebandikwa alama ya kujulisha hiki ni cha wanaume pamoja na wanawake

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka mbalimbali, ambayo imetengenezwa kwa kutumia wavu pamoja na machuma.

Vyoo vya wanaume ambavyo vinatumika kwa ajili ya kutolea haja ndogo, vilevile vimeunganishwa na bomba kwa ajili ya kusafirishia maji taka.

Utunzaji wa mazingira ambao unahusianisha na kuchoma takataka katika eneo lililo salama ambalo halina nyasi.

Takataka za aina mbalimbali ikiwemo maboksi na nyingine zilizohifadhiwa kwenye mifuko ambayo ina rangi ya kijivu, nyeusi pamoja na nyeupe.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia aina ya takataka, kama vile karatasi, ambacho kinapendelewa sana kutumika maeneo ya ofisini vilevile hata majumbani.

Mtaro iliyochimbwa kwa kutumia gari ama mashine ya kuchimbia, ambao unatumika kwa ajili ya kusafirisha ama kupitisha maji.

Gari ambalo linatumika kwa ajili ya kusafirishia maji safi, ambalo lina rangi ya bluu limeegeshwa pembezoni mwa nyumba.

Vyombo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuhifadhia maji, ambayo yanajulikana kwa jina la tenki la maji lenye rangi nyeusi.

Watu wawili wakiwa wamesimama huku nyuma yao kukiwa na gari linalotumika kwa ajili ya kubebea maji ambalo lina rangi ya bluu vilevile kuna matenki yenye rangi nyeusi.

Bomba lililotengenezwa kwa ajili ya kusaidia kupitisha maji ambalo liko pembezoni mwa mtaro, vilevile mbele yake kuna uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na majani.